Jengo kubwa ambalo lina mashine ya kutolea pesa ya benki, ambayo imepambwa kwa rangi ya bluu ili iweze kumvutia mteja aweze kukaribia kutoa pesa.

Jengo lenye mashine ya kukokotoa pesa kwa kutumia kadi ya benki yenye rangi ya bluu likiwa na pikipiki nne za kubebe mizigo zilizoegeshwa mbele ya jengo hilo.

Tangazo zuri, lenye rangi nyekundu ambalo linaonyesha mdada akiwa nafanya manunuzi, wakiashiria kwamba, ukitumia benki ya absa unaokoa pesa.

Mfanyakazi wa benki ya "absa" akiwa amevaa kitambulisho chenye kamba na tisheti ya rangi nyekundu, akimsikiliza mteja aliyevaa suti, kwa uvumilivu na umakini.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya jengo ambalo ndani lina benki ya ''equit'', ambayo madirishani mwake ina matangazo ya huduma zitolewazo na benki hiyo.

Kumbi ya benki ikiwa ina mlango wazi na matangazo nje ikiwa inaonesha huduma zinazotolewa ndani. banki hiyo inaitwa 'Equity'.

Jengo likiwa na benki ambayo ina tangazo lenye rangi za kijani pamoja na nyeupe. Huku magari matatu yakiwa yameegeshwa mbele ya benki hiyo, na gari moja likiwa na rangi nyeupe na gari jingine likiwa ni jekundu.

Mfanyakazi wa kike wa "Benki ya Absa", akiwa amevaa tisheti Nyekundu, anatoa semina kwa kushika maiki mkono wa kulia.

Mtoa huduma, akiwa amesimama kwenye kaunta ya vinywaji, inayohudumia vinywaji vya pombe vyenye rangi tofauti tofauti, vikiwa vimepambwa na taa mbalimbali, ili kumvutia mteja.

Chumba kikubwa, kinachotumika kama eneo la kunywea vinywaji, ikiwa na meza yenye makabati ya pombe mbalimbali, ambapo walevi hufika kunywa kwa ajili ya burudani na kujumuika.

Chumba kikubwa kinachotumika kama baa katika hoteli, kikiwa na kaunta yenye vinywaji vilivyopangwa vizuri pamoja na taa kwa ajiri ya kuwavutia wateja.

Mhudumu wa baa akipiga soga pamoja na wateja wake watatu, waliokaa chini wakinywa bia kwenye chupa pamoja na glasi.

Chumba kikubwa kinachotumika kama baa, kikiwa na urembo kwenye eneo la kaunta na mwanga wa rangi mbalimbali ili kuwavutia wateja.

Eneo la Kaunta ya baa, inayotumika kwa ajili ya kuuza vinywaji mbalimbali aina ya pombe, kukiwa na vinywaji vikali juu ya meza kwa ajili ya wanywaji kunywa na kujiburudisha.

Mtengeneza pombe akichanganya vinywaji mbalimbali huku akisoma chupa, ili kujua kiwango cha ulevi kitokanacho na kinywaji hiko, pembeni anamimina kinywaji kingine kwenye bilauri.

Mwanadada mwenye gauni jeusi na nywele bandia, akiwa ameshikilia chupa ya mvinyo, na mwenzie akiwa anampiga picha, ili kuonyesha kile ambacho mwenzie amekuwa anakieleza kuhusu kinywaji hiki.

Gari likiwa na milango wazi na siti za mbele zikimulikwa na dirisha la dari la ngari huku kukiwa na gia ikiwa pembeni ya usukani.

Eneo la maegesho ya magari yaliyo pakiwa ndani, yakiwa ni magari ya kisasa yenye namba za njano na rangi nyeusi pamoja na kijivu.

Chumba kikubwa kinachotumika kwa ajili ya kuuza magari yakiwa bado ni mapya na kijana akiwa amesimama mbele ya gari jeupe aina ya "HYUNDAI", huku amevaa maski usoni.

Duka la magari, likiwa linaonyesha gari jipya, ambalo bado limefunikwa na mifuko ya plastiki eneo la usukani, na siti za mbele ili kumvutia mteja.

Duka kubwa la magari likiwa na vyombo hivyo vimeegeshwa ndani kwenye mwanga mzuri, na sakafu inayong'aa ili kumvutia mteja.

Uwanja mkubwa unaotumika na wauzaji wa magari, ukiwa umeegeshwa magari mapya aina ya toyota yakiwa pembezoni mwa majengo mawili ya ghorofa.

Duka la magari likiwa na magari matatu meusi, yaliyo egeshwa mbele ya ukuta mrefu kwajili ya wateja kuona na kununua.

Jengo kubwa la magari likiwa na magari tofauti aina ya "BMW|, likiwa na mwanga mzuri ili kumvutia mteja aweze kuvutiwa na magari haya.

Duka la maziwa, likiwa linauza bidhaa hiyo pamoja na kutoa huduma za kifedha, kutoka kwenye benki ya " Equity"pamoja na mtandao wa M-pesa.

Duka la maziwa likiwa na mteja akiwa anajipimia maziwa, kutoka kwenye jokofu lenye kifaa kinachoruhusu kujihudumia bila kuwepo kwa mtoa huduma.

Jokofu linalotumika kutunza pamoja na kuuza maziwa, likiwa ndani ya duka la bidhaa hiyo likiwa na kifaa maalumu, kwaajili ya kupima maziwa na kukokotoa kiwango cha pesa kilicholipwa.

Duka la maziwa likiwa na mteja anaingia ndani, huku nje kuna bango zuri la kijani lenye picha ya ng'ombe ili kumvutia mteja.

Duka zuri la maziwa, likiwa limepambwa na maputo yenye rangi mbalimbali, lina wateja waliosimama mbele ya dirisha wakisubiri huduma.

Duka la maziwa, lenye michoro ya ng'ombe pamoja na maelezo, kuhusiana na bidhaa zipatikanzo ndani ya duka hilo, kama vyakula pamoja na mtindi.

Duka la maziwa lenye kabati lililopakiwa maziwa kwenye maboksi katika vyombo mbalimbali, ikiwemo madumu na katoni ndogo ndogo.

Duka la maziwa likiwa lina vijana wanne, wawili wakiwa ni watoa huduma na wawili wakiwa ni wateja ambao wanasubiri kupata maziwa pamoja na mtindi

Duka la maziwa, linalotoa huduma kwa watu watatu, mmoja akiwa amevaa koti, akisubiri huduma kutoka ndani ya eneo hilo.

Jokofu la maziwa lenye kifaa kinachotumika kujihudumia maziwa hayo bila uhitaji wa mtoa huduma, likiwa lipo nje ya jengo.

Jokofu linalotumika kwaajili ya kutunza pamoja na kuuza Maziwa, lipo nje ya Duka, likiwa na kifaa maalumu cha kupimia Maziwa.

Dereva wa pikipiki amepaki chombo chake mbele ya duka la maziwa, akiwa ameleta au ana subiri kupakia maziwa ili ayapeleke kwa wateja.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa, likiwa lina kifaa cha kukokotoa, kiasi cha maziwa kwa ajili ya mteja.

Duka la maziwa likiwa katika sakafu ya chini ya ghorofa, likiwa na matangazo mbalimbali, kuashiria huduma inayoendelea ya uuzaji wa maziwa katika eneo hili chino Kenya.

Duka la maziwa, likiwa na jokofu ambalo lina kifaa kwa ajili ya kukokotoa kiwango cha maziwa kulingana na fedha aliyonayo mteja.

Mtoto akiwa amepaki baiskeli mbele ya duka la maziwa, akiwa anasubiri huduma ya maziwa pamoja na mama ambae amembeba mtoto wake mgongoni kwa kutumia mbeleko ya khanga.

Mteja akiwa amesimama mlangoni mwa duka la maziwa lenye matangazo na michoro kwa nje, inayoashiria huduma inayoendelea ndani.

Duka la maziwa likiwa na matangazo kuonyesha bidhaa zilizopo ndani ya duka hilo. Pana jokofu ambalo hutumika kutunza na kutoa maziwa.

Jokofu la maziwa linaloruhusu mtu kujihudumia kwa kiwango cha pesa alichonacho, bila kumhusisha mtoa huduma. Lenye rangi nyeupe, nyekundu pamoja na maandishi meusi.

Duka la maziwa, likiwa na tangazo zuri lenye picha ya ng'ombe na mtoto anayekunywa maziwa hayo, ili kumvutia mteja.

Jokofu la maziwa likiwa na kifaa kinachoruhusu kupima maziwa kulingana na fedha uliyonayo, likiwa ndani ya chumba cha duka la kuuzia maziwa.

Duka la maziwa likiwa wazi ikiwa na rangi ya bluu pamoja na maandishi meupe, muuzaji akiwa ndani amevalia maksi kwaajili ya kujikinga na magonjwa aweze kuwahudumia wateja wake.

Duka la maziwa likiwa linaonyesha picha ya ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi, ndani lina bidhaa mbalimbali ikiwemo mikate pamoja na mayai.

Jokofu kubwa linalotumika kutunza pamoja na kuuza maziwa, ikiwa mtu anaweza kujihudumia mwenyewe bila uhitaji wa muhudumu anapokutana na mazingira haya.

Muuzaji wa kike wa duka la maziwa, aliyevaa koti jeupe na nywele za bandia, akipanga madumu ya bidhaa hiyo kwenye kabati.

Vijana wawili wakiwa wapo mbele ya duka la maziwa, mmoja akiwa amevaa maski kujikinga na magonjwa na mwingine akiwa anakunywa maziwa.

Jokofu mahususi kwa ajili ya kuuzia maziwa, likiwa na kifaa maalumu cha kukokotoa kiwango cha maziwa kulingana na fedha iliyolipwa, likiwa ndani ndani ya duka la bidhaa hiyo.

Pikipiki yenye rangi mbili, yaani rangi nyeusi na rangi nyeupe; ikiwa imebeba dumu jeupe, imepaki mbele ya duka la maziwa.

Dirisha la duka la maziwa, ambalo hutumika kuuzia bidhaa hio kwa wananchi, likiwa na matangazo mazuri yakumvutia mteja kwa nje.

Jokofu linalotumika kutunza pamoja na kuuza maziwa, likiwa ndani ya duka la bidhaa hiyo. Lina kifaa kinachosaidia kukokotoa kiwango cha pesa pamoja na kiasi cha maziwa.

Jokofu la maziwa linalotumika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa, likiwa ndani ya duka la bidhaa hiyo.

Mtoa huduma katika duka la maziwa, akipima kiwango cha maziwa kwa mteja kulingana na ela aliyoitoa, huku akimhudumia kwa bashasha na furaha.

Jengo kubwa la ghorofa, ambalo lina sakafu mbili juu pakiwa panatumika kama makazi ya watu na chini Panatumika kama fremu za biashara mbalimbali.

Jokofu la maziwa lenye rangi za bluu pamoja na nyeupe, likiwa na kifaa cha kumsaidia mteja kujihudumia bila uhitaji wa muhudumu wa kuuza maziwa hayo.

Duka la maziwa lenye bango kubwa, lenye mchoro wa ng'ombe na rangi za kijani na nyeupe, lina mteja aliyesimama mbele, akisubiri huduma.

Mtoa huduma wa duka la maziwa, akiwa amesimama mbele ya biashara hiyo, huku amevaa koti jeupe pamoja na kilemba cha kulinda nywele zisije zikachafua bidhaa hiyo nzuri ya maziwa.

Mashine ya kutoa maziwa ambayo humsaidia mtumiaji kununua maziwa kwa hiari, na kwa kujihudumia yeye mwenyewe bila kuwepo msaada wa mtoa huduma.

Mtoa huduma wa duka la maziwa, akiwa anabonyeza kifaa kinachotumika kukokotoa kiwango cha pesa pamoja na maziwa, kwenye jokofu linalotumika kutunza na kuuza bidhaa hiyo.

Jokofu la maziwa linalotumika kutunza pamoja na kuuza maziwa, likiwa na kifaa kinachotumika kupima pamoja na kukokotoa kiwango cha fedha, ikilinganishwa na maziwa yanayotakiwa.

Jokofu la maziwa lenye kifaa cha kujihudumia bila uhitaji wa mtoa huduma, likiwa limewekwa nje ya duka la bidhaa hiyo.

Mtoa huduma katika duka la maziwa, akiwa amevaa koti jeupe, anapima maziwa kutoka kwenye jagi la duka kwenda kwenye lile la mteja, ili aweze kumuhudumia.

Mtoa huduma wa duka la maziwa nguo nyeupe na mwenzie akiwa amevaa nguo za bluu, wakionyesha jinsi ambavyo jokofu la maziwa linavyofanya kazi.

Mtoa huduma mwanamke akiwa ndani ya duka la maziwa, akipima bidhaa hiyo kutoka kwenye jagi moja kwenda kwenye jagi lingine, kwa ajili ya mteja.

Jokofu la maziwa lenye rangi nzuri za kuvutia, likiwa wazi kwa ajili ya kutoa huduma kwa watu wanaohitaji bidhaa hiyo.

Duka la maziwa likiwa na mtoa huduma wakike akiwa amevaa koti jeupe, anabonyeza jokofu ili kuweza kutoa huduma hiyo kwa wateja wake.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa, bila uwepo wa mtoa huduma, ambapo mteja hufika na kupima kiwango cha maziwa, kulingana na hela aliyo nayo.

Wanaume wawili katika duka, mmoja akiwa ni muuzaji na mwengine akiwa ni mteja ambae ameshikilia kopo la maziwa, wakibadilishana mawazo kidogo kuhusiana na bidhaa hiyo ambayo hutumika kama chakula.

Wateja watatu, wawili wakiwa ni wa kiume mmoja akiwa ni wa kike wamefika katika duka la maziwa wakijipatia kinywaji hiko kwa furaha huku wakibadilishana mawazo mbalimbali.

Kijana mwenye asili ya kiafrika, akiwa amevaa shati na suruali, akiwa mbele ya duka la maziwa, akisubiri kupata huduma hiyo katika duka lenye rangi nyeupe na mistari ya kijani.

Jokofu linalo tumika kutunza na kuuza maziwa, likiwa lipo kando ya jokofu linalo tumika kutunza soda pamoja na bidhaa mbalimbali.

Mwanaume akiwa amesimama ndani ya duka la maziwa, pembezoni mwa jokofu linalosaidia mteja kujihudumia bila kuhitaji watoa huduma.

Duka kubwa la maziwa na bidhaa zake, likiwa na bango kubwa jeupe lenye picha ya ng'ombe pamoja na maziwa.

Jokofu la maziwa, lenye picha ya mtoto anakunywa maziwa, likiwa na eneo la kutolea maziwa kwa watu ambao wangependa kujihudumia, bila kuwepo watoa huduma.

Mwanaume aliyevaa tisheti pamoja na suruali, akiegemea jokofu la maziwa, ambalo hutumika kwa ajili ya watu kujihudumia maziwa bila kuwepo kwa mtoa huduma ili kuokoa muda na pesa.

Mtoa huduma akiwa anapima bidhaa ya maziwa kutoka kwenye dumu kwenda kwenye jagi, ili aweze kumpatia mteja katika duka la bidhaa na maziwa.

Mtoa huduma wa duka la maziwa, akiwa anapima bidhaa hiyo kutoka kwenye jagi kwenda kwenye glasi kwa ajili ya mteja wake, mbele ya jokofu linalotumika kutunzia maziwa hayo.

Duka la maziwa likiwa na rangi nyeupe na maandishi mekundu na ya bluu, likiashiria kuwa kuna huduma inayoendelea ndani.

Jokofu kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza maziwa, bila uhitaji wa muhudumu yeyote, mtu huenda hapo hujihudumia, na kupata kiwango kile cha maziwa ambacho anachoweza kujilipia.

Duka la maziwa lenye rangi nyeupe, maandishi ya bluu na nyekundu. Likiwa na kijana aliyesimama nje, akisubiri huduma kutoka kwenye eneo hilo.

Duka la maziwa lenye bango kubwa mbele linalo tangaza ili kumvutia mteja, duka hili lina rangi nyeupe pamoja na majokofu ndani yake kwa ajili ya kutunzia bidhaa hii.

Jokofu linalotumika kwa ajili kutunzia pamoja na kuuza maziwa, kwa mteja bila uhitaji wa mtoa huduma, ili mteja anunue kutokana na kiwango cha pesa alichonacho.

Duka la bidhaa za nyumbani, likiwa na majokofu mawili kwa nje, yaliyobebea vinywaji aina ya soda, ambalo lilikuwa likitumika zamani kama sehemu ya kuuzia maziwa.

Duka la maziwa, likiwa na bango ambalo limechorwa ng'ombe, linamtoa huduma akiwa amevaa koti, amesimama mbele ya jokofu la maziwa.

Duka la samani, likiwa limeweka kitanda kizuri nnje kilichochongwa, ili kuweza kumvutia mteja anunue bidhaa hiyo.

Chumba kikubwa kinachotumika kama duka la samani kikiwa na viti, meza, vitanda, masofa pamoja na stuli.

Duka la samani likiwa limepanga viti nje pamoja na meza, stuli na kabati; ili kuweza kuvutia mteja anayepita njiani.

Duka la thamani lenye fanicha mbalimbali kama: makochi, vitanda, meza za kahawa pamoja na sofa.

Fundi seremala wa kiume, alievaa kofia pamoja na nguo za bluu, akiendelea na zoezi la kuranda mbao, ili kuzifanya ziwe tayari kutengeneza samani.

Duka kubwa samani, likiwa na madirisha makubwa yanayoonesha fanicha zote zilizo ndani. Likimulikwa na mwanga vizuri ili kumvutia mteja aweze kununua.

Eneo la nje, linalotumika kwa ajili ya kuuza samani kama vile; vitanda vya chuma vilivyo nje kwa ajili ya mteja kuona na kununua .

Meza ya mbao yenye viti vinne ikiwa imewekwa barazani kandokando ya barabara, ili wateja waweze kuiona, kuvutiwa na kuinunua.

makabati mawili yenye rangi nyeupe, yakiwa yamewfunuliwa katika duka la thamani, ili kumvutia mteja awe ze kununua.

Duka la samani likiwa limepanga kaunta ya mbao nje ili kuweza kumvutia mteja anayepita anunue.

Duka la samani likiwa na, viti, masofa, vitanda, meza za kahawa pamoja na stuli, linamulikwa na mwanga vizuri ili kuwavutia wateja.

Duka la samani likiwa na bango kubwa likionesha fanicha mbalimbali zilizopo ndani ambazo zimepangiliwa vizuri kwenye chumba chenye giza kidogo

Eneo la nje linalotumika na wauzaji wa samani, likiwa limewekewa kochi lenye rangi ya kijivu, ili kuweza kumvutia mteja.

Eneo la wazi la nje linalotumika kama duka la thamani, likiwa na kitanda kilichowekwa nje kikiwa na sturi mbili kushoto na kulia ili kumvutia mteja.

Duka la samani likiwa na meza ya chakula yenye viti nane, pembeni kuna masofa pamoja na kitanda ili kumvutia mteja.

Duka la samani likiwa na makochi, meza, viti na stuli. vikiwa vinamulikwa na mwanga vizuri, ili kumvutia mteja.

Kiti kizuri cha kunesanesa kilichotengenezwa kwa mbao, kikiwa na urembo unaopita wima na mwingine ambao umesimama, ili kumvutia mnunuaji na mtumiaji.

Duka kubwa la samani, lenye vitanda vyenye godoro pamoja na mito, vikimulikwa na mwanga vizuri ili kuvutia mteja aweze kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa la thamani ambalo lina makochi, makabati, vitanda vikiwa vinamulikwa na taa ambazo zimeangaza vizuri ilikuwavutia wateja.

Duka la samani, likiwa limetanda meza eneo la nje, ili kumvutia mteja anayepita. Lina viti nane pamoja na meza moja.

Duka la samani likiwa na viti vya ofisini pamoja na meza, vikiwa vinamulikwa na mwanga vizuri ili kuweza kumvutia mteja atakayenunua.

Chumba kikubwa ndani ya nyumba iliyojengwa kisasa chenye meza yenye viti sita kwa ajili ya chakula kikiwa na vyombo na glasi juu ya meza mbele ya ngazi zinazopanda kwenda kwenye vyumba vingine.

Duka la samani likiwa na masofa, stuli, viti, vitanda pamoja na makabati likimulikwa na mwanga ili kumvutia mteja.

Wauzaji wa Samani wakiwa wametandaza nje Masofa yenye rangi nzuri, pamoja na Meza za mbao ili kumvutia mteja.

Chumba kikubwa kinachotumika na mafundi kuranda mbao kwa ajili ya kutengeneza, samani tofauti kama vitanda, viti na meza ikiwa inahudimiwa na mwanaume pamoja na mwanamke.

Duka kubwa la samani lenye fanicha za kisasa zenye rangi tofauti tofauti, likiwa linamulikwa vizuri na taa ambazo zimepangiliwa ili bidhaa zote ziweze kuonekana vizuri kwa wateja.

Duka la samani lenye fanicha mbalimbali kama: kochi lenye shepu ya herufi L, pamoja na stuli ya kuwekea miguu, pia lina vitanda pamoja na kapeti.

Duka la samani lenye masofa yenye rangi ya kijivu, pamoja na meza ya kahawa, pia kuna stuli kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Duka kubwa la samani lenye vitanda, meza ya chakula pamoja na viti vyake, masofa ya sebuleni, meza ya kahawa, pamoja na meza ya televisheni.

Fundi seremala akiwa anaranda mbao, ili kuzinyoosha ziweze kutumika katika kutengeneza samani mbalimbali kama; kitanda au makochi.

Duka kubwa la samani, likiwa na fanicha mabalimbali, ikiwemo vitanda vikubwa vya saizi mbalimbali, masofa ya sebuleni, pamoja na meza za kahawa.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama duka la samani, ambao umetanda vitanda mbali mbali vyenye rangi na muundo tofauti, pamoja na meza, viti na stuli.

Uwanja mkubwa unaotumika kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali, ukiwa umewekewa vitanda vizuri vya kisasa, ili kumvutia mteja.

Duka la samani ambalo lina makochi mbalimbali yakiwa na meza za kahawa, lina mwanga mzuri ili kuvutia wateja.

Duka la samani mbali mbali likiwa na samani zilizo pangiliwa vizuri sana. Zikiwa zimemulikwa kwa mwanga wa rangi mbali mbali ilikumvutia mteja aweze kuziona, kuzipenda na kuzinunua.

Eneo la mapokezi katika hoteli, likiwa na wahudumu wawili ambao ni wadada wakiwa wanatabasamu mbele ya mteja anayepata huduma yao.

Wanaume watatu wakiwa wamesimama katika mapokezi ya hoteli ya kifahari ambayo ina marumaru kwenye kuta zake, sakafu yake pamoja na kaunta yake.

Ukumbi wa chakula wa hoteli wenye muonekano mzuri na sakafu ya marumaru nyeupe, ikiwa na viti pamoja na meza kwa ajili ya chakula na taa zikining'inia pembeni kwa ajili ya kuleta mwanga na mwonekano mzuri zaidi.

Chumba kikubwa cha hoteli, kikiwa na kitanda cha mbao chenye godoro kubwa, lililotandikwa tandiko jeupe na likiwa na taa nzuri, iliyo juu ya stuli pembeni mwa kitanda.

Mhudumu wa hoteli mwenye nywele bandia, akimkabidhi mteja wake sahani ya viazi pamoja na samaki; huku akionyesha furaha, tabasamu na upendo.

Eneo la wazi la soko, likiwa na wauzaji na kina mama ambao wanauza nyanya, zilizowekwa kwenye ndoo, visado, pamoja na matrei mbalimbali.

Mkulima wa matunda mbalimbali, akiwa anasoma gazeti huku amekalia stuli katika ya mafungu ya matunda kama machungwa, mananasi, maembe, matikitiki pamoja na ndizi.

Muuzaji katika soko akiwa amepangan nyanya zake katika makundi matano na makundi yote yanauzwa kwa shilingi ishirini za kikenya, la kwanza Unanunua nyaya tano kwa shilingi ishirini, la pili nyaya nne Kwa shiling ishirini, na la tatu nyanya tatu kwa shilingi ishirini makundi yote yamepangwa kutokana na ubora wa nyanya.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa limepangiliwa vizuri ,matunda mbalimbali kama kama maembe, maparachichi pamoja na ndizi.

Eneo la wazi la soko likiwa na muuzaji mwanamke, akitoa huduma kwa mteja mwanaume, huku amepangilia mboga mbalimbali; mayai pamoja na matunda kwenye meza zake.

Soko la wazi ambapo wauzaji wanuza mbogamboga za majani, Matunda na Unga ulio wekwa kwenye bakuli na ndoo na mwanamke amevalia kofia ili kuweza kujikinga na jua kali.

Muuzaji wa vitunguu akionyesha zao lake lililopakiwa kwenye visado na ndoo, huku vimefunikwa na vitambaa kuzuia jua lisije likakausha zao lake.

Mnunuzi akiwa amefika katika genge la chakula, akiwa anachagua matunda mbalimbali ikiwemo: nyanya, matango, pilipilihoho, ndizi pamoja na mbogamboga mbalimbali.

Muuzaji wa soko la wazi akiwa ametandaza mazao yake karoti zikiwa zipo chini kwenye mafungu, viazi vikiwa kwenye kisado na pamoja na ndoo, nyanya zikiwa kwenye matrei mbalimbali.

Muuzaji wa kike akiwa sokoni anakagua matunda mbalimbali aina ya ndizi, maembe, mananasi, pamoja na matunda damu.

Eneo la soko lililoezekwa kwa kutumia plastiki, likiwa na wauzaji wamepanga matunda mbalimbali kama vile maembe, machungwa, ndizi pamoja na nyanya.

Eneo la soko la wazi likiwa na wauzaji mbalimbali wakiwa na bidhaa za vyakula na matunda kama vile; nyanya, ndizi maembe pamoja na mbogamboga.

Soko la wazi la chakula likiwa na wauzaji waliopanga bidhaa mbalimbali kama vile miogo, nyanya pamoja na ndizi.

Soko kubwa la wazi la matunda mbalimbali, likiwa limefunikwa na miamvuli, huku wauzaji wakiwa wamekalia stuli, na wanunuaji wakipita kwenye chochoro nyembamba wakichagua matunda mbalimbali.

Soko la eneo la wazi, likiwa na muuzaji mwanaume aliyevaa kanzu, ametandaza machungwa, bamia pamoja na vitunguu kwenye mafungu kwa ajili ya kuuza.

Eneo la wazi la soko likiwa na wateja wanawake, wakipata huduma katika genge, lililopangwa matunda kama matikiti, ndizi pamoja na machungwa.

Soko la wazi la matunda likiwa na muuzaji wa kiume aliyevaa kofia huku ameshika tama, akikaa kandokando ya bidhaa zake za machungwa, maembe pamoja na ndizi.

Eneo la soko la wazi, likiwa na wauzaji wakipanga matunda mbalimbali na mnunuaji aliyevaa gauni lenye mistari akiwa ana maski usoni, ili kujikinga na magonjwa.

Eneo la wazi la soko linalotumika na wauzaji mbalimbali, linalotumika kuuza bidhaa za chakula, likiwa na muuzaji mmoja anapanga viazi kwenye ndoo pamoja na visado.

Muuzaji katika soko la wazi, akiwa ametandaza vitunguu pamoja na nyanya, huku akipima uzito wa vitunguu tayari kwa ajili ya kumuuzia mteja.

Soko la wazi ambalo limetandaza vyakula mbalimbali ikiwemo vitunguu, maboga, mahindi, ndizi pamoja na nyanya katika sakafu ambayo imetengenezwa kwa tofali.

Eneo la sokoni likiwa na mboga mboga, matunda pamoja na nafaka mbalimbali. Eneo hili linamuuzaji ambae ameshikila kwa mikono yote miwili mboga aina ya brokoli.

Ofisi kuu ya kukopesha watu mikopo mbalimbali, ikiwemo binafsi ambayo inaweza kuomba mikopo hata kwa njia ya simu.

Mtumiaji wa simu anina ya adroidi akiplaitila simu yake huku nyuma kukiwa na tangazo la M pesa lenye rangi za kijani, nyekundu pamoja na nyeupe.

Kikokotoo cha pesa, ambacho hutumiwa na mteja kujihudumia bila uhitaji wa mtoa huduma, kikiwa na nembo ya kampuni ya ''M-pesa''.

Duka la wakala wa pesa, likiwa na tangazo la kijani na jeupe lisomalo "M PESA", lina wateja waliosimama mbele wakisubiri huduma.

Kifaa kinacho tumika kwajili ya malipo ya kadi ya banki kikiwa kimeshikiliwa na mkono wa mwanamke, aliye paka rangi kucha pamoja na kuchomeka kadi.

Mtumiaji wa simu aina ya nokia akiwa anasoma ujumbe kutoka kwa benki ya" EQUITY", ukionesha amefanikiwa kutoa kiwango fulani cha fedha.

Majengo mawili ya aina ya gorofa, yakiwa yamesimama kwa urefu kuelekea kwenye anga yenye mawingu kiasi, mbele ya miti yenye uoto wa asili.

Duka la viatu likiwa na kabati jeupe ambalo limening'iniza viatu mbalimbali aina ya sendozi kwa ajili ya watoto vyenye rangi kama: nyeusi, pinki pamoja na bluu.

Duka la samani, likiwa na vitu mbalimbali, kama: vitanda, meza, stuli pamoja na meza za kahawa, likiwa limetembelewa na wateja mbalimbali.

Duka kubwa la nguo likiwa limetandaza mashati yaliyokunjwa vizuri juu ya meza, huku bei ikionyesha kwamba kuna punguzo la asilimia kumi na tano kwa nguo hizo.

Chumba kikubwa kinachobeba meza na viti kwaajili ya chakula katika hoteli, kikiwa na eneo la mapokezi na malipo.

Duka kubwa la kisasa, linalouza vitu mbalimbali kama vile nguo na midoli, likimulikwa na taa ili kumvutia mteja.

Jengo la duka, likiwa na duka mahususi kwa ajili ya kuuza nguo, lenye midoli iliyovishwa vyema ili kumvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la kisasa, likiwa limepanga nguo kwenye makabati pamoja na meza mbalimbali kama ya duara huku mwanga ukimulika vizuri ilikumvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la kisasa likiwa lina nguo mbalimbali kwenye makabati kama makoti, likimulikwa na taa vizuri ili kumvutia mteja.

Duka kubwa ambalo linauza nguo, kofia pamoja na viatu vya wanawake lina midoli ambayo inatumika kuonyesha uzuri wa nguo hizi jinsi zinavyo mpendeza mtu pale anapo vaa.

Duka kubwa la kisasa lenye bidhaa kama nguo, pamoja na mabegi, linamulikwa na taa kwenye maandishi yake ili kuweza kumvutia mteja.

Jengo la duka la nguo, likiwa na nguo zenye muonekano mzuri na taa zinazomulika bidhaa hizo, ili kumvutia mteja aweze kuziona.

Chumba kikubwa kinachotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza nguo mbalimbali za watoto, kikiwa na mwanga mzuri unaomulika nguo hizo ili kuakisi uzuri na rangi kwa kuvutia wateja.

Mteja akiwa ameshikilia pakiti ya soseji iliyo katika kasha la plastiki, akiwa amepaka rangi kucha zake wakati analipia bidhaa hiyo baada ya manunuzi.

Duka la mahitaji ya nyumbani, likiwa limepakia nafaka mbalimbali pamoja na matunda, zikiwemo; ndizi, nanasi, pamoja na bakuli zenye maharage na mchele.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la kisasa, likiwa limepanga bidhaa mbalimbali kwenye makabati, huku likimulikwa na taa vizuri ili kumvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka na soko la manunuzi ya mahitaji mbalimbali, eneo la kabati la mahitaji ya wanawake katika korido ya kumi na sita.

Duka kubwa la kisasa, linalomulikwa na taa vizuri, likiwa na mteja mwanamke aliyevaa tisheti nyekundu, suruali nyeusi, huku akivuta toroli akiwa ananunua bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa la kisasa, likiwa na kabati lenye mwanga unaomulika vinywaji mbalimbali kama juisi, soda pamoja na maziwa ili kumvutia mteja anunuwe.

Duka la mahitaji ya nyumbani, likiwa na kabati ambalo limepakiwa vinywaji aina ya soda, juisi na maji vikiwa katika mpangilio wa rangi, pamoja na ukubwa wa chupa.

Chumba kikubwa kinachotumika kama duka la viatu, kikiwa na mashelfu mbalimbali yaliyobeba viatu vya kiume, sendozi za kiume na za kike pamoja na ndala kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Duka kubwa la kisasa likiwa na korido lenye makabati mawili, moja lenye nguo lingine likiwa na bidhaa tofautitofauti, likimulikwa na mwanga ili kumvutia mteja.

Ukumbi mkubwa unaotumika kwa ajili ya manunuzi ukiwa umetenga eneo mahususi kwa ajili ya vinywaji ambavyo vina vilevi kama vile: mvinyo pamoja na bia.

Eneo la sokoni ambalo nafaka mbalimbali ikiwemo mchele, mtama, maharage yakiwa yamepakiwa, kwenye mifuko ya plastiki ili wateja waweze kununua.

Duka kubwa la kisasa, likiwa na kabati lenye vyombo vya plastiki, huku wateja wawili wakikagua hizo bidhaa, huku wamevaa mask kujikinga na magonjwa.

Duka la mahitaji ya nyumbani, likiwa na kabati ambalo limebeba na kupakiwa vinywaji aina ya mvinyo, pamoja na pombe nyingine, ambazo mnunuaji anachagua huku akiendesha toroli.

Duka la mahitaji ya nyumbani likiwa limebeba vinywa mbalimbali kwenye kabati vilivyopangiliwa kwa rangi na uwiano wa urefu wa chupa zake .